Naona jengo limejengwa na mawe imara, lina paa za rangi ya waridi na milango ya mbao ya hudhurungi. Mbele ya nyumba kuna nguzo ya bendera iliyosimama katikati ya ua mdogo wa vichaka wa rangi mbalimbali, njia ya saruji imejengwa kuelekea kwa nguzo hiyo.

Naona wanaume weusi wamevaa mashati ya Kenya yenye rangi ya nyekundu na kaptura za kijani kibichi. Wote wanatumia magogo yao ya kutembelea wakicheza mpira wa miguu. Wanakimbizana na mpira huu wakijaribu kujitahidi kufunga goli.

Naona kurasa wa kitabu, kurasa huo una lori moja imebeba mchanga ,naona pia gari la moshi, gari la moshi linapita kwenye reli. Naona picha ya baiskeli mwendeshaji wake anakanyaga pedali.

Naona wanaume wawili ambao ni wanariadha wako kwenye uwanja wa mbio. Mmoja wao amelala kando ya barabara akionyesha hali ya uchovu. Mwanariadha mwingine amesimama kando naye akijaribu kumsaidia kuinuka.

Naona uwanja wa kijani umeng'aa kwa uzuri nyasi zake zikiwa zimekatwa vizuri na kuenea sawasawa ndani ya kiwanja. Neti ya kupendeza imetandazwa kwa mpangilio mzuri ikipamba mandhari yake kwa majani yake mabichi, pembeni ya uwanja huo kuna nyumba ya mawe yenye muonekano wa kifahari.

Naona jumba kubwa la mawe lenye veranda lililopakwa rangi ya kahawia. Nyuma ya uwanja huo, kuna nyasi za kijani zilizokatwa kwa ustadi. Nyumba hii ina muonekano wa kifahari. Milango yote ya nyumba hii ni ya mbao yenye rangi ya kahawia iliyokoza. Madirisha ya nyumba hii ni ya kijani kibichi.